Wanaume na wanawake wameketi kwenye chumba maalumu wakifatilia mafunzo, huku daftari na kalamu zikiwa mezani na mwalimu akiwa mbele akielezea somo. Mazingira haya yanatoa nafasi kwa watu wazima kujiendeleza kielimu, kuongeza maharifa, na kuboresha maisha yao ya kila siku.

Rafu imejaa vitabu vichache vyenye rangi na maudhui tofauti, vilivyopangwa kwa mpangilio rahisi ndani ya darasa au maktaba ndogo inayotumika kusaidia watoto katika hatua za mwanzo za elimu na kuweza kuwafundisha na kuwaelewesha kwa ufasaha.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yaliyopangwa kwa mpangilio darasani, huku mwalimu akiwa amesimama mbele akitoa maelekezo kwa bidii katika mazingira ya kujifunza ya elimu ya msingi.

Chumba cha maabara kilicho na meza ndefu za kazi na mabomba ya maji yaliyofunikwa juu ya meza hizo, viti vimepangwa pembeni huku vifaa vya maabara vikiwa havijawekwa, hali inayoashiria maandalizi ya mazingira ya kujifunzia somo la sayansi kwa vitendo katika shule ya sekondari.

Majengo yaliyopangiliwa kwa mpangilio maalumu yanayotambulika kuwa ni mabweni ya wanafunzi, nguo zikiwa zimeanikwa nje ya kamba. Hali inayoashiria maisha ya kila siku ya wanafunzi wa shule ya sekondari wanaoishi bweni.

Vyumba vya madarasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikiwa na milango na madirisha makubwa huku viti vya kukaa vikionekana, nje mazingira haya yanahimiza utulivu na elimu bora kwa wanafunzi.

Kundi la wanafunzi wameketi kwa makini na utulivu ndani ya ukumbi wa masomo, Kila Mmoja akiwa na daftari na kalamu wakimsikiliza kwa makini mhadhiri anapowasirisha mada ya kitaalamu kwa njia ya maelezo.

Wanafunzi wameketi kwa makini ndani ya vyumba vya masomo wakifwatilia mafunzo mbalimbali huku walimu wakitoa maelezo ya uwazi ili kuwasaidia kupata amaarifa ya kina katika fani tofauti za elimu ya juu na vyuo vya elimu ya kati.

Wanafunzi wameketi kwa makini ndani ya chumba cha masomo wakifuatilia mafunzo maalumu, huku walimu wakitoa maelezo kwa uwazi ili kuwasaidia kupata maarifa ya kina katika kazi tofauti za elimu ya juu na vyuo vya elimu ya kati.

Wanafunzi wa kike wameketi kwa utulivu juu ya vitanda vya gorofa ndani ya chumba cha wageni wakiwa wanazungumza na kusoma, huku nguo zikiwa vimetundikwa kwa ustadi ukutani, hali inayoonyesha mazingira pamoja ya kujifunzia kwa wanafunzi wa vyuo vikuu au taasisi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wakiwa wanafanya mafunzo kwa bidii, chini ya usimamizi wa kiongozi wa darasa, wakijifunza stadi za kiufundi na kazi za mikono, katika mazingira rasmi ya elimu ya ufundi, huku wakisimamiwa na mkufunzi wao.

Mwanaume aliyevaa sare maalumu, yupo ndani ya chumba cha mafunzo ya ufundi. Amesimama karibu na meza kubwa huku akishika kifaa cha kazi mkononi, akionekana makini katika zoezi la kujifunza na kupata maarifa juu ya jambo fulani.

Chumba kikubwa chenye mashine tofautitofauti. Mtu mmoja amesimama akiwa ameishika mashine hiyo kwa umakini akijifunza na kuangalia matumizi ya vifaa vya kitaalamu kwa ufanisi. Elimu ambayo humsaidia katika kukuza ujuzi na kutayarisha watu kwa kazi za kiufundi.

Katika chumba maalumu mashine mbalimbali za kisasa ziko tayari kutumika kwa mafunzo, huku watu wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga yanayolinda afya na usalama wao wakati wa mazoezi ya vitendo. Mazingira hayo yanasaidia kuwajengea uwezo wanafunzi katika fani za ufundi na teknolojia.

Wanafunzi wamevaa sare maalumu za mafunzo ya ufundi, wakiwa wameshika vifaa na mashine mbalimbali wakijifunza kwa vitendo katika mazingira rasmi ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kazi. Wanatekeleza kazi kwa umakini chini ya usimamiz wa walimu, wakipata stadi zitakazowaandaa kwa ajili ya kujitegemea katika fani mbalimbali.

Katika chumba maalumu cha mafunzo, wanafunzi wakiwa wamevaa mavazi ya kazi, wanatumia mashine na vifaa vya kisasa kufanyia mazoezi ya ufundi na stadi mbalimbali, wakijifunza ujuzi wa kiufundi unaowawezesha kupata ajira na kuanzisha biashara zao kwa ufanisi.